Hizi ni ndizi ambazo zimeiva na kuna mama mwenye ndizi hizi amesimama nyuma yake. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la kupanda ndizi na kuweza kuuza ndizi ama eneo hili ni pahali ambapo udongo inakuwa ya ukulima.

Huyu ni mkulima au afisa wa kilimo ambaye ananyunyuzia ng'ombe wake dawa ili kuweza kuiponya au kufukuza wadudu ambao wako katika mwili wake, hii ni kuhakikisha kuwa afya wa ng'ombe huyu ni salama.

Mwanaume huyu ako shambani mwake anaonyesha mahindi aliyovuna. Shamba hili lina mahinda mingi sana na mahindi yeyewe iko na afya njema sana. Hii ni kuashiria kuwa udongo wa hii eneo linaruhusu upandishaji wa mahindi na liko na rotuba.

Hawa ni wanaume wawili wakulima wa uzalishaji wa maziwa ya ng'ombe. Wanaosha ng'ombe huyu ili aweze kuwa msafi na maziwa yao yaweze kuwa masafi na ng'ombe huyu akuwe na afya.

Huyu ni mwanaume mmoja anayebeba ndizi kubwa sana. Kuna ndizi zingine mingi ambazo ziko chini. Kando yake kuna gari ambayo inaonekana labda anaeza weka ndizi hizo ndani, ili ziweze kusafirishwa.

Hawa ni ng'ombe wawili waliolala chini ili kupumzika. Katika eneo hili kuna kuwa na ukosefu wa nyasi ili za ng'ombe hizi waweze kukula. Walipolala kuna mchanga mtupu na nyuma yake kuna nyasi kidogo sana.

Huyu ni mtaalamu wa kilimo. Amevaa koti jeupe na kofia kichwani kwa ajili ya usafi. Anachunguza sampuli ya maziwa ili kuhakikisha maziwa haya ni bora kwa utumiaji kabla haijasambazwa kuenda sokoni ili yakauzwe.

Huyu ni mkulima au mfanyikazi wa ukulima anayemwagilia ng'ombe wake dawa ili waweze kupona ama wasipate wadudu. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili kuna ufugaji wa wanyama kama vile ng'ombe.

Hili ni shamba la ndizi na ndizi moja limeweza kuzaa matunda ambayo ni ndizi. Kuna mwanaume mmoja aliyeshikilia ndizi hizi. Kando yake, kuna ndizi zingine nyingi sana.

Hawa ni ng'ombe wengi sana waliofunguliwa katika zizi lao na wamewekewa chakula mbele yao ambayo wanakula na kando kabisa au mbele kabisa kuna gunia mbili zilizowekwa chini kama ni chakula yao.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa walio katika zizi lao. Ng'ombe hawa wamewekwa katika mashine ya kukamua ng'ombe ili zikaweze kutoa maziwa mengi na kwa haraka sana. Mashine hii inasaidia mkulima ili kuweza kutunza wakati na kuwezakupata maziwa mingi katika wakati mdogo.

Hizi ni ndizi nyingi sana na zimewekwa pamoja ndizi na mbichi. Ndizi hizi zinaashiria kuwa eneo hili ni la wakulimaji ama wanafanya kazi ya kupalilia na kupanda ndizi.

Hili ni chumba ambalo limetengezwa haswa kwa kutunza ama kulinda ngombe, ng'ombe hizi zinakula na kulala katika chumba hili maalumu.

Hili ni zizi ambalo ng'ombe huwekwa. Kuna ng'ombe wengi sana ikiwemo hao wanne ambao wanaonekana kwa urahisi na wengine pale nyuma kabisa ambao ni wengi pia. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ufugaji wa wanyama.

Hili ni shamba kubwa sana ambalo limepandwa ndizi na miti. Alafu kati kati ya shamba hili kuna mimea midogo midogo iliyopandwa. Hii ni kuonyesha eneo hili ama udongo ulioko kwenye eneo hili ni wa ukulima.

Hili ni shamba la ndizi. Shamba hili lina ndizi mingi sana. Ndizi hizi zimepaliliwa na zimewekewa mbolea ili ziweze kunawiri vizuri. Ndizi hizi ni fupi kuliko ndizi zingine za kawaida. Hapo kando kuna mfereji ni kama unaowekelea maji katika ndizi hizi.

Huu ni mkutano wa kilimo. Maafisa wa kilimo walio na ujuzi mwingi, wanaonyesha maafisa wengine ama wanaonyesha wakulima wengine, jinsi ya kupima ama kutumia dawa iliyokuwa mezani.

Huyu ni mwanaume aliyevaa buti nyeusi na kofia. Anakamua ng'ombe. Ng'ombe ambayo imesimamishwa katika pahali ili isiweze kusumbua. Maziwa hayo yatatumiwa kutengeneza chai, ama yaenda yakauzwe.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi hizi ni mingi sana na kuna zile ambazo zishaweka matunda lakini bado hayajakomaa. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima au wanapenda kupanda ndizi.

Hili ni shamba lililo kando ya boma. Shamba hili limepandwa ndizi mingi sana. Ndizi hizi bado hazijaweza kuzaa matunda au kuweka matunda. Ndizi hizi zinakaa kuwa na afya kwa maana ni za rangi ya kijani kibichi sana na zinaonekana kuwa na afya njema.

Hapa ni pahali ambapo ndizi zinapandwa, au zinavunwa, na ndizi ambazo zimekomaa, ambazo ziko chini, na mama mmoja amesimama nyuma yake. Na nyuma kabisa kuna ndizi ambao migomba ya ndizi.

Mwanaume huyu ni mkulima wa uzalishaji wa maziwa. Anakamua ng'ombe wake aliyemfunga mguu ili asiweza kusumbua. Kando ya ng'ombe huyu kuna ng'ombe mwingine aliyesimama.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi hizi ni tofauti sana na zingine kwa maana ndizi hizi ni fupi kuliko hizo zingine. Kuna ndizi ambazo zimekomaa halafu kuna hizi zingine hazijakomaa. Kama ya kwanza ishakomaa na iko tayari kutolewa shambani. Na zingine bado hadi hazijaeka matunda.

Hii ni ng'ombe ya maziwa. Ng'ombe hii inakamuliwa kupitia njia ya kutumia mashine za kisasa za kukamua ng'ombe. Mashine hii inaharakisha na kusaidia kuweka maziwa mengi sana.

Hizi ni ndizi tatu zilizo tolewa shambani. Ndizi hizi zimekomaa na ziko ready kupikwa ama kuenda kuuzwa ama ziwekwe ziive. Kuna zingine tatu zilizoekwa juu ya iliyo katikati na zimeiva zinaeza kuliwa sasa.

Hizi ni ndizi mingi zilizobebwa na gari na kusafirishwa kuenda pahali zinahitajika kuuzwa ama kukuliwa. Hii ni kuonyesha kwamba eneo hili kuna upandaji au ukulima wa ndizi wa wingi.

Hawa ni ng'ombe ambao wamefungiwa katika zizi lao. Ngombe hawa ni wanne na ni wa maziwa lakini bado hawajaanza kutoa maziwa na pale nyuma kuna ng'ombe zingine mengi sana kuashiria kuwa huku kuna ufugaji wa wanyama.

Hili ni zizi la ng'ombe ambapo ng'ombe mingi sana wameweza kufugwa na wamepewa chakula wanaendelea kukula. Katikati ya zizi hili kuna mwanaume mmoja na mbele yake kuna watu wengine ambao ni kama ndio wanafanya kazi hapa.

Pahali hapa ni pa kununua maziwa ya ng'ombe. Kuna wateja kadhaa waliosimama nje ya duka hili, ili waweze kupata nafasi ya kununua maziwa. Hii ni kuonyesha ya kuwa eneo hili lina kilimo cha uzalishaji wa maziwa.

Hili ni shamba la ndizi mingi sana, ndizi hizi zimefunikwa na kataratasi ama kitu inaweza kukaa karatasi ili kuweza kuzuia wadudu wasikule ama wasiharibu mandizi haya.

Hawa ni ng'ombe ambao wamewekwa katika zizi lao au pahali pa kukamuliwa na watu wawili ambao ni wanaume wanaendelea kuhudumia ng'ombe hizi ili kuweza kutoa au kukamua maziwa wakitumia mashine zilizo kando yao.

Hapa ni sokoni haswa linaonekana kuwa ni soko la kuuza ndizi. Ndizi hizi zimeiva na ni ndizi tamu sana. Kuna mama ambao wanauza ndizi hizi waliojifunga kilemba kichwani. Ni kama anazipanga vizuri.

Hizi ni ndizi ambazo zimepandwa katika eneo hili. Nyuma yake kuna miti ambayo ni mingi sana, hii ni kuashiria kuwa eneo hili lina udongo wa ukulima au inaweza panda mimea mbalimbali na iweze kustawi.

Hili ni shamba ambalo limepandwa ndizi mingi sana. Katika shamba hili chini yake kuna nyasi au mimea mingine mingi, iliyomea. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ina ukulima ama linaweza kufanya kazi ya ukulima.

Hili ni shamba ambalo limepandwa ndizi mingi sana. Kuna mwanaume aliyevaa nguo nyeusi na kuna mwanamke mbele yake na kuna mtu mmoja aliyepiga magoti. Wate wanaangalia ndizi ambazo ziko chini yao.

Kuna mwanaume mmoja ambaye anaweke maziwa ama anafunga maziwa kwa pikipiki na kuna lori ambalo linabeba maziwa ili kuashiria kuwa hapa ni pahali pa kuuzia maziwa ama mahali pa kuweza kusafirisha maziwa.

Hapa ni shambani. Mbele ya shamba hii kuna nyasi iliyo fupi na katikati kuna mahindi iliyopandwa ambayo bado haijakomaa na nyuma kabisa kuna miti iliyo mirefu sana. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima.

Watu hawa wanapanda ndizi katika eneo hili. Nyuma yao kuna pikipiki, na kando au nyuma kabisa, kuna miti iliyosawi sana. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili lina udongo la kuweza kulima.

Hapa ni kwa mlima ambapo kuna miti mingi sana na mimea kadhaa. Ikiwemo ndizi ambazo kuna zingine ziko na afya na zingine shanza kukauka. Labda lilikuwa zimekauka kwa sababu ya kutokuwa na maji au zimepatwa na ugonjwa.

Hawa ni ng'ombe ambao ni weusi na kuna wengine ambao wakona madoadoa na wanapewa chakula na mkulima au mfugaji wao na ng'ombe hizi ni za maziwa na kuonyesha kuwa eneo hili kuna ukulima.

Huku ni shambani. Katika shamba hili, kuna ndizi nyingi sana. Kuna mwanaume mmoja aliyesimama na amevalia kofia na ame shikilia ndizi iliyoivwa katika mgomba wake. Hii ni kuashiria kuwa, eneo hili ni la ukulima ama wanapanda ndizi kwa wingi.

Hii ni ng'ombe ya maziwa inayokamuliwa na mashine za kukamua. Mashine hizi zinafanya kazi na kuwa rahisi sana na kutoa maziwa mengi na kuonyesha kuwa mkulima huyu ako na bidii katika kazi yake ya ukulima wa kuzalisha maziwa.

Haya ni maziwa mala yaliyowekwa katika bakuli la kioo ama ni unga uliochanganyishwa na maji na ikiwa katika bakuli hili. Maziwa haya yanatumiwa kwa kula nayo ugali ama kama ni unga labda inafaa kupikiwa nayo chapati ama chakula yoyote ile inaweza tengenezwa na unga.

Hili ni shamba la ndizi, na kuna ndizi mingi sana, kuna zile ambazo zishatoa matunda na kuna zingine ambazo hazijatoa, chini ya ndizi hizi kuna nyasi ambayo ni mingi sana.

Hili ni shamba ambalo limepandwa ndizi mingi sana. Katika shamba hili, kuna mandizi ambazo zimekuwa na kukomaa zaidi. Chini ya shamba hili, kuna uchafu mwingi sana na kunaashiria kuwa udongo wa eneo hili ni wa ukulima.

Lori mbili zimeegeshwa ili kuweza kupangwa kwa ndizi zinazofaa kusafirishwa. Hii ni kuonyesha kwamba eneo hili ni la ukulima ama wanapanda ndizi kwa wingi sana.

Hapa ni pahali ambapo ng'ombe hupelekwa ili kuweza kutibiwa waweze kupona ama kuweza kumaliza wadudu walio katika ngozi yao. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ufugaji wa wanyama kama ng'ombe.

Hapa ni shambani na katika shamba hili kuna mahindi mengi yaliyopandwa. Mahindi mengi imekomaa na kuna moja iliyooza na kuharibika vibaya sana. Inaweza kuwa ni wadudu walivamia mahindi haya ama ni magonjwa mbalimbali. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima.

Hizi ni ndizi ambazo zimekomaa na kuchumwa na kuwekwa chini, eneo hili ni la ukulima la ndizi au watu ambao wanaishi katika eneo hilo ni wakulima na wanapenda kupanda ndizi sana.

Hili ni soko la kuuzia ndizi, ndizi hizi ni mingi sana, kuna wamama walioketi juu ya gunia wanaouza ndizi hizi na wengine wako huko nyuma ambao bado wao ni wauzaji au wanunuzi wa ndizi hizi.

Hapa ni pahali ambapo maziwa yanaweza angaliwa ama kununuliwa, au kuuzwa. Kuna maziwa mengi sana iliyowekwa katika mitungi ya chuma iliyo kando yao na kuna wanaume wawili ambao wanafanya hii kazi na wengine wamesimama huko nyuma.

Hawa ni wakulima ambao wanapima maziwa ambayo wametoa kwa kukamua ng'ombe. Sasa wanapima kwa vipimo zinazohitajika ili waende kuuza. Kuna wanawake wawili ambao wanafanya hii kazi na kuna wengine huko nyuma wanakaa ni wateja ama wanaoangalia kwenye hii shughuli inafanyika.

Hapa ni sokoni ambapo kunauzwa vitu kadhaa. Kuna matunda na kuna ndizi ilioiva na ndizi ingine ilio mbichi. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la kupanda au kulima huama ndizi kwa wingi.

Hili ni shamba la ndizi na kuna ndizi mingi sana, kuna ndizi ambazo zimekomaa au zimeweka matunda kadha, katika shamba hili, chini yake ni udongo ambao hakuna mmea ingine iliyomea, hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la kupanda ndizi.

Huu ni ukulima wa ng'ombe za maziwa. Kuna mashine ya kukamua ng'ombe iliyowekwa na kuunganishwa kwenda matiti za ng'ombe ili iweze kukamuliwa. Mashini hii inafanya kazi kwa haraka sana na inasaidia mkulima kupata maziwa mengi.

Huyu ni msafirishaji wa maziwa na vitu zingine za shambani. Kwa pikipiki hii kando kando kuna mitungi inayobebewa maziwa na katikati kuna gunia iliyobeba vitu ndani za shambani.

Huyu ni mwanamke mmoja ambaye ameketi na ameshikilia kitu mkononi ili kuekea maziwa ambayo anakama kutoka kwa ng'ombe wake ambayo amefungiwa katikati ya zizi au miti ili asiweze kusumbua wakati anakama.

Huyu ni mwanamke ambaye anakama ng'ombe huyu wa kike na anatoa maziwa inayowekwa katika ndoo. Ng'ombe huyu amefungwa katika miguu ili asiweze kusumbua. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili linafuga ng'ombe.

Hii ni ng'ombe iliyogonjeka na ugonjwa wa ngozi. Imefungwa katika mti ulio kando yake na inaonekana kuwa na njaa sana. Chini yake hakuna nyasi ni mchanga tupu na nyuma yake kuna miti ilio mingi sana. Ng'ombe hii inaonekana kuwa imegonjeka zaidi.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa ambao wamewekwa hapa kwa zizi lao. Wamafungwa na mishipi au mashini za kukama ng'ombe hizi ili mtu mwenye ng'ombe apate maziwa.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi hili limeeka ndizi kubwa sana lililo na afya njema. Hii ni kuashiria kuwa udongo katika eneo hili ni nzuri sana na mkulima alikuwa anashughulikia ndizi zake vizuri sana.

Huyu ni mfanyikazi au afisa wa kilimo. Amevaa koti jeupe na amefunga nywele yake. Anachunguza ama anaangalia mazao ya kilimo ili aweze kudhibitisha kama yanaweza tumiwa kwa afya ya binadamu ili asikuje kuwa mgonjwa ama kumwathiri kiafya.

Huyu ni mwanaume mmoja anayekama ng'ombe wake ambaye amesimama. Maziwa hayo anaweka kwa ndoo kuashiria ng'ombe huyu anatoa maziwa mengi sana na eneo hili ni la ukulima ama ni la ulimaji wa ng'ombe.

Hizi ng'ombe za kukamuliwa ambazo mmoja yao imeekwa mashini ya kukamuliwa na zimefungwa miguu ili siziweze kusumbua wakati wa kukamuliwa maziwa. Na mashini hizi ni za kusaidia kukamua ng'ombe hizi kwa haraka.

Hizi ni ndizi mbili ambazo zimeiva na zimewekelewa juu ya meza. Ndizi hizi moja yao imeweza kutolewa ganda karibu nusu na ingine bado iko sawa ama zimeraruka.

Huyu ni mfanyakazi wa kilimo. Mfanyikazi huyu anachunguza kitu ama anachunguza dawa ama mmea katika maabara ya kilimo. Anachunguza ndiyo ikubalike ama iidhinishwe kutumika katika shughuli za kilimo.

Hili ni shamba ambalo limepandwa ndizi mingi sana. Ndizi hizi bado hazijaweza kutoa matunda na chini ya ndizi hizo kwa mchanga kuna mimea mingi iliyomea hapo na ndizi ni mingi.

Huyu ni mkulima anayechambua mahindi, baada ya kutoa mahindi haya, shambani, mahindi haya yamekaushwa kwa ajili ya kusagwa ama kuwekwa ili yakuje kutumika muda unaokuja, kuna mengine yameharibika lakini mengi hayo yako sawa.

Hili ni ndizi ambalo limeweza kukomaa na liko katika mgomba wake. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la kupanda ndizi au ni la kupanda mimea mbalimbali na udongo ulio hapa unaweza kufanya kazi ya kulima.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi hizi ni fupi sana kuliko ndizi zingine ambazo zinapandwa. Ndizi moja imeweka matunda na matunda haya yashakomaa.

Hili ni shamba lililopandwa ndizi, mbele la shamba hili kuna nyasi refu sana. Katikati kumelimwa na kando kando kuna nyasi mingine. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima hasa wa ndizi.

Huyu ni mkulima anayekamua ng'ombe. Ng'ombe imewekwa pahali ambapo haiwezi sumbua wakati inakamuliwa na mkulima huyu amevaa kofia na amevaa nguo nyeusi akiendelea kukamua ng'ombe akiwa ameshikilia kitu ya kukamulia ng'ombe ambacho ni cha rangi nyeupe.

Kuna wanaume watatu. Wawili wanasaidia kutoa maziwa katika lori na mmoja aliyevalia koti na kofia nyeupe anamwaga maziwa hayo na kwa kutumia kichungi ili kuweza kutoa uchafu ili yaweze kuchemshwa au kusafirishwa au kuuzwa.

Huyu ni mwanaume mmoja aliye egemea mti ulio kauka kando yake. Nyuma yake kuna ndizi mingi zilizomwagwa chini. Hii ni kuasheria kuwa eneo hili ni la kilimo cha ndizi na linatoa mazao ya ndizi kwa wingi sana.

Hizi ni ndizi mingi sana ambazo zimekoma na zimekwama moja, zinaekwa ili ziweze kusafirishwa ama ziweze kuuzwa. Hii ni kwa sheria kuwa eneo hili ni la kupanda au kuvuna ndizi au ni la kukulimiaji wa ndizi.

Mwanaume huyu amesimama na kushikilia mti katika mkono wake, anaangalia ng'ombe walio katika zizi, ng'ombe hao ni wengi, inaashiria kuwa eneo hili ni la kufuga wanyama kama ng'ombe.

Huyu ni mwanamke ambaye ameketi na amejifunga nguo kiunoni na amejifunika na leso akishikilia kitu mkononi ambacho maziwa inaingia anapoendelea kumkama ng'ombe ambaye amefungwa miguu ili asiweze kusumbua.

Hapa ni sokoni na kuna vitu mingi zinauzwa ikiwemo ndizi, nyanya, vitunguu. Ndizi zilizoiva ndizo mingi hapa na matunda. Kuna ndizi zingine zilisokuwa zimeiva lakini bado zimeekwa hapa ili ziweze kuuzwa.

Huyu ni mkulima wa uzalishaji wa maziwa ya ng'ombe. Anaendelea kukama ng'ombe wake huku akiwa amemfunga mguu, ili asiweze kumsumbua wakati anaendelea kukama.